Hii picha naona mama anayekamua ng'ombe. Huyu mama ameinama. Maziwa inatiririka kwa ndoo yenye rangi ya samawati na rangi ya maziwa. Huyu ng'ombe amefungwa na kamba mguuni.

Kwa hii picha ni zizi pa ng'ombe ambapo pana ng'ombe wengi sana, wako na rangi ya maziwa na mchungaji amechunga ng'ombe hapa na kuziosha na mfereji ambao ni wa rangi ya kijano.

Kwa hii picha unapatana na mtu anayekamua ng'ombe na amekaa chini. Maziwa inatiririka kwa ndoo na amevaa socks za waridi, viatu nyeusi. Huyu ng'ombe amefungwa na kamba miguuni mwake na kusimama vizuri akamuliwe.

Kwa hii picha ni zizini na ng'ombe ambao vijana wamevalia nguo nyeusi na pia ng"ombe zina rangi za kuchanganyika maziwa.

Hapa ni zizini la ng'ombe ambapo unapatana na watu wawili, kuna ng'ombe wawili ambapo mmoja wao anayemwagilia maji kwa ng'ombe mmoja na yule mwingine akiiosha, kuna tenki imewekwa kando ya zizi.